Mwanamke mmoja akiwa anaogelea ndani ya maji kavalia kofia nyeupe ya kuogelea, nyuma yake kuna bango liloandikwa alliance speed anayeonekana kuwa katika mashindano hapa kwenye maji.

Jengo lenye paa la vigae vyekundu na kuta za mawe. Kuna milango miwili ya mbao, dirisha moja lenye fremu ya kijani na mfumo wa kukusanya maji ya mvua. Chini yake kuna nyasi ya kijani kibichi.

Bango jeupe lenye maandishi ya kijani kibichi fire assembly point na mshale unaoelekeza kulia. Limepandwa kwenye ardhi yenye nyasi na baadhi ya udongo. Nyuma yake kuna tanki kubwa jeusi la kuhifadhi maji.

Mwanamchezo akifanya mazoezi ya kuendesha mashua ya kasia amevaa fulana nyekundu yenye neno kenya. Anatumia nguvu kubwa kukasa maji yenye pia yanaruka nyuma yake.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu na amevaa shati la miraba na fulana ya kijivu na jeans Mikononi mwake ameshikilia rundo la vitabu vizito vya kusoma. Nyuma yake kuna mazingira ya ndani yasiyoonekana vizuri.

Kundi la wanaume wanane ndani ya chumba cha ukumbi wa mazoezi wa dondi. Watatu wameketi kwenye viti vya magurudumu na wengine wamesimama. Wamevalia glovu na mavazi ya michezo. Wanatabasamu kwa furaha.

Ukurasa wa kitabu nambari sabini na tisa, ulio na maelezo ya kwanza, lori lililobeba mchanga, pili, gari la moshi linapita kwenye reli, tatu, baiskeli iliyobeba mizigo mizito.

Mwanamichezo akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali ,amevalia shati jeusi na kaptula ya kijivu .Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa riadha wenye viti vya rangi tofauti , ni kama anafanya mazoezi ya kuruka mbali.

Uwanja ni wa nyasi na kuna miti na majengo nyuma. Wachezaji wawili walemavu wanapiga mpira, mmoja amevalia jezi ya dhahabu na suruali fupi nyeupe, mwingine jezi ya rangi ya machungwa. Kando yao kuna mtu amesimama akiwashuhudia.

Kundi la watu kumi na mbili. Wengi wao wamesimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamevaa jaketi za michezo zenye rangi nyekundu. Wanashikilia undi kubwa kwenye mkono na nyuma yao kuna bango na bendera yenye nembo ya team Kenya champions .